Wanawake wawili ambao wanaonekana kuwa na asili ya kiafrika wameketi kwenye meza wakiwa wanatumia kompyuta mpakato. Mmoja wao anaandika kwenye daftari huku akiangalia skrini na mwingine amevaa miwani na anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta yake.

Wanaume watatu weusi wameketi mbele ya kompyuta ndogo, kila mmoja akiwa amevaa vifaa vya sauti. Wanaonekana wakifanya kazi au kujifunza kwa bidii wakitazama skrini zao. Moja wao amegusa kidevu chake kwa kidole, labda akifikiria. Wanaweza kuwa wakifanya kazi katika kituo cha simu au wakishiriki katika mafunzo ya mtandaoni.

Mwanamke mwenye nywele za mawimbi na miwani anaonekana akifikiria huku ameshika kalamu karibu na uso wake. Amevaa sweta ya rangi ya machungwa na ana daftari mbele yake. Upande mwingine wa picha una ikoni ya skrini ya kompyuta na alama ya kucheza

Mwanamke kijana mwenye nywele afro na amevaa miwani, koti jeusi na mkoba mgongoni, anaonekana amesimama kwenye kituo cha treni au basi akitumia tablet . Kuna treni au basi inaonekana nyuma yake na watu wengine wanaweza kuonekana kwa mbali. Inaonekana kama anasubiri usafiri wake au anatumia muda wake kusoma au kufanya kazi kwenye kifaa chake.

Mwanaume amesimama kwenye chumba akifunga mkanda mweusi. Kuna meza iliyojaa vitu kama vile kompyuta, simu ya kahawa. Ukuta umechorwa michoro ya watu. Chumba inaonekana kuwa ofisi au sehemu ya kazi.

Kuna watu wawili wanaonekana wakifanya kazi kwenye kompyuta ndogo mbele ya skrini kubwa, inayoonyesha maada ya elimu. Mtu moja ameketi kwenye kiti akiandika kwenye kompyuta ndogo iliyowekwa kwenye meza ndogo.

Mtu ameketi chini akiwa amevaa fulana nyeupe na suruali ya samawati akitumia kompyuta mpakato. Mkono yake inaonekana yakichapa kwenye kibodi. Kompyuta imewekwa juu ya miguu yake. Mandhari inaonekana kuwa ya ndani na kuna mwanga mwingi.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza ya mbao akiwa ana jifunza anaandika kwenye daftari huku akitazama kwenye komputa iliyo mbele yake vifaa kama vile miwani ya VR na kibodi pia viko kwenye meza. Hii inaweza kuonyesha mazingira ya kujifunza nyumbani au shuleni.

Mtu anaonekana akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato. Mtu huyo anaonekana kuwa anafanya kazi au akisoma. Kuna vitu vingine kwenye meza kama vile daftari, kalamu, kikombe. Mandhari inaonyesha eneo la kazi au la kusomea.

Mtu anaonekana akitumia kompyuta mpakato. Skrini ya kompyuta inaonyesha maneno E-learning . Vitu mbali mbali kama vile ikoni za kujifunza zinaonekana kwenye skrini. Inaonekana mtu anashiriki katika kujifunza kwa njia ya kidijitali.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akiwa anatumia kompyuta ndogo. Anaonekana akifuatilia somo linalotolewa na mwanamke mwingine kupitia skrini kubwa. Mwalimu huyo anaelekeza kwa fimbo kwenye skrini ambayo inaonyesha video ya moja kwa moja. Kuna vitabu, kofia ya kuhitimu, na ikoni mbali mbali zinazohusiana na elimu karibu na skrini.

Vijana watu wadogo ambao wanaweza kuwa na asili ya Asia Kusini, wakusanyika pamoja wakitazama kompyuta mpakato. Wamevaa sare za shule zenye rangi ya samawati na wanaonekana kuwa furaha na shauku. Mmoja wa wasichana anaonyesha kitu kwenye skrini.

Wanafunzi kadhaa ambao wanaweza kuwa na asili ya kiafrika kutokana mwonekano wao wamekaa kwenye madawati wakitumia kompyuta mpakato wamevaa sare za shule zinazojumuisha mashati ya samawati yenye miraba ya njano na kofia za rangi ya samawati.

Kompyuta ndogo imefunguliwa na inaonyesha neno E-learning kwenye skrini yake. Chini ya neno hilo, kuna ikoni mbalimbali zinazohusiana na kujifunza mtandaoni. Kikombe cha kahawa kimekaa karibu na kompyuta ndogo kwenye uso wa rangi ya chungwa. Picha hii inaweza kuwakilisha dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao.

Mchoro unaonyesha watu wachache wakishiriki katika kujifunza kwa njia ya kidijitali. Kuna mwanamke ameketi juu ya kitabu kikubwa akitumia kompyuta mpakato. Mwanaume amesimama karibu na kompyuta nyingine akionekana kama anajifunza kupitia video.

Skrini ya kompyuta inaonyesha neno e-learning kwa herufi kubwa. Picha mbali mbali zinazohusiana na elimu ya mtandaoni zimezunguka skrini, kama vile: simu, kitabu, kofia ya kuhitimu na glasi. Mishale wa kipanya unaonekana ukibonyeza alama ya tick . Hii inaweza kuwakilisha dhana ya kujifunza kwa njia ya kiteknolojia.

Watu wawili wakiwa wamekaa nje, mmoja anashikilia kitabu kilicho wazi akisomo huku mwingine akitumia kompyuta mpakato. Skrini ya kompyuta ina neno learning , ikiwa imezungukwa na ikoni mbali mbali zinazohusiana na elimu ya teknolojia. Inaonekana kama wanashirikiana katika kujifunza kwa kutumia vifaa tofauti.

Mwanaume ambaye anaonekana kuwa na asili ya kiafrika, ameketi mbele ya kompyuta mpakato akiwa amevaa vifaa vya sauti vyeupe. Anaonekana akiongea au akishriki katika mazungumzo ya video, akitumia ishara za mikono. Uso wake unaonyesha umakini na labda msisimuko.

Mikono ya mtu inaonekana ikiandika kwenye daftari huku kidole kimoja kikiwa kwenye touch pad ya kompyuta ndogo. Kompyuta ndogo imefunguliwa na kibodi inaonekana wazi. Kuna kalamu ya samawati inatumika kuandika kwenye daftari lenye mistari. Hii inaweza kuwa picha ya mtu akifanya kazi au kusoma kwa kutumia vifaa vyote viwili.

Mvulana mdogo mwenye ngozi nyeusi anaonekana akifanya mazungumzo ya video kwenye kompyuta ndogo. Mwanamke mwenye ngozi nyeusi anaonekana kwenye skrini ya kompyuta akitabasamu. Mvulana amevaa sweta ya kijivu na anaonekana akimwangalia mwanamke huyo.

Kompyuta mpakato imefunguliwa na inaonekana kama kitabu kilicho wazi. kurasa za vitabu zinaelekea kwenye skrini ya kompyuta. Picha mbalimbali za kidijitali kama vile alama za dola, gia na ramani ya dunia zinaonekana zikitoka kwenye kompyuta. Mandhari inaonyesha dhana ya elimu au taarifa zinazopatikana kwa njia ya mtandao.

Kompyuta ndogo inaonyesha mwalimu mzee akifundisha darasa mtandaoni. Mtu anaandika kwenye daftari karibu na kompyuta. Kuna vitabu na vifaa vya kuandikia kwenye meza. Nembo ya stadvich inaonekana kwenye picha.

Picha ndogo inaonekana ikiwa imefunguliwa na skrini yake inaonyesha muundo wa kitabu kilicho wazi chenye video inayochezwa. Kompyuta imezungukwa na vitabu vilivyosimama wima. Chini ya picha, kuna maandishi yanayosomeka Online Education . Picha hii inaweza kuwakilisha dhana ya elimu kwa njia ya mtandao unaopatikana.

Msichana mdogo ameketi mezani akiwa mbele ya kompyuta ndogo na kitabu kimefunguliwa mikono mwake. Ana vifaa vya masikioni visivyotumia waya na anaonekana akisoma au kujifunza. Meza ina glasi ya juisi, kalamu na kile kinachoonekana kama simu au tablet .

Mhudumu wa afya amevaa sare za kazi za rangi ya samawati na stetoskopu shingoni. Ameketi kwenye meza akiangalia simu yake. Anaonenakana kuwa anafanya kazi yake kwenye kompyuta ndogo iliyo mbele yake huku akiwa na daftari na kalamu karibu. Chumba kina kuta za rangi ya samawati na kuna rafu ukutani yenye vitu mbalimbali.

Mtu anaonekana akiangalia kompyuta mpakato. Kuna vitabu na vifaa vingine vya ofisi juu ya meza. Video inaonekana ikichezwa kwenye kompyuta. Mtu huyu anaonekana kuwa anajifunza au anafanya kazi.

Watu wawili wanaonekana wakiangalia kompyuta. Mwanamke ameketi upande wa kushoto wa skrini na mwanaume ameketi upande wa kulia. Skrini inaonyesha dashibodi yenye maandishi phew . Wanaonekana kuwa wanashirikiana au wanajadili data iliyoonyeshwa kwenye kompyuta.

Mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa mvulana wenye kiasili ya kiafrika ameketi mbele ya kompyuta mpakato akiwa amevaa vifaa vya sauti. Anaonekana kujikita kwa kile kinachoonekana kwenye skrini labda akifanya kazi ya shule au akishiriki katika masomo ya mtandaoni.

Bango kubwa la matangazo linaonekana kando ya barabara likitangaza hosteli za YWCA Kenya. Bango linaonyesha huduma zingine zinazotolewa kama vile kumbi za mikutano, kafeteria, maegesho na nafasi za ofisi. Barabara inaonekana kuwa na gari yaliyopakiwa kando yake. Miti mingi ya kijani kibichi inazunguka eneo hilo.

Ukumbii mkubwa una safu nyingi za viti vya rangi ya samawati vilivyopangwa kwa utaratibu. Kuna jukwaa mbele ya ukumbi na balcony yenye viti zaidi juu. Ukumbi huu unaonekana kuwa mtupu kwa sasa.

Wanawake wawili wakicheza mpira wa wavu. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa na urefu zaidi anaruka juu ilikupiga mpira. Amevaa jezi ya samawati na nambari kumi na mbili mgongoni. Mwanamke mwingine aliyevaa jezi ya kijani anajaribu kuzuia mpira. Watu wengi wanaonekana wakiwatazama nyuma.

Ukumbi mkubwa umejaa watu wengi wameketi kwenye viti vyekundu, wengi wa watu hawa wanaonekana kuwa vijana, labda wanafunzi na baadhi yao wamevaa sare za rangi ya zambarau, kuna mtu amesimama mbele labda akitoa hotuba au mafunzo.

Ndani ya maktaba, rafu zimejaa vitabu vingi vilivyopangwa kwa wima. Watu wachache ambao wanaweza kuwa wanafunzi au wasomaji wanaonekana wakitazama vitabu. Nafasi ndani ya maktaba inaonekana kuwa nyebamba kati ya rafu. Mwanga unaingia kupitia madirisha yake.

Ukumbi mkubwa wenye viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Viti hivi vinaonekana kuwa vya mbao na vimepangwa kwa utaratibu mzuri. Ukumbi unaonekana kuwa tupu na kuna hatua mbele ya viti. Inawezekana ukumbi huu unatumika kwa matukio kama vile mikutano, maonyesho au ibada.

Wanafunzi wengi wameketi kwenye meza katika chumba chenye kompyuta nyingi. Wote wamevaa sare nyekundu na wanaonekana kufanya kazi kwenye kompyuta zao. Mwalimu anaweza kuonekana kwa mbali akisimamia darasa.

Darasa tupu linaonekana likiw na madawati mengi yaliyopangwa kwa safu. Kuna ubao mweusi ukutani upande mmoja wa darasa na meza ya mwalimu mbele yake. Mwanga unaangaza kutoka kwenye madirisha ambayo hayaonekani kwenye picha. Inaonekana kama darasa linalosubiri wanafunzi.

Wodi ndogo ya hospitali yenye vitanda vitatu. Kila kitanda kina mashuka ya rangi ya waridi na nyeupe na kimezungukwa na pazia la rangi ya samawati kwa ajili ya faragha. Kuna meza ndogo karibu na kila kitanda. Chumba kinaonekana kuwa na mwangaza mzuri kutoka kwa dirisha lililopo.

Wachezaji wawili wa badminton , wanaonekana kuwa wanawake wako katikati ya mchezo, wanavaa jezi za rangi ya njano na nyeusi, wanashikilia raketi na wanaonekna kuwa makini kucheza, ukumbi mkubwa unaonekana nyuma yao na watu wengine wamekaa wakitazama mchezo.

Chumba kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezewa kwa mbao na magodoro ya rangi ya samawati. Kila kitanda kina mto wa samawati. Sakafu imefunikwa na vigae vya rangi ya kahawia. Kuna dirisha lenye pazia nyuma ya moja ya vitanda.

Sebule inaonekana kuwa na sofa kubwa ya rangi ya kahawia. Katikati ya sofa kuna meza ndogo ya kahawa na zulia jeupe chini yake. Dirisha kubwa lenye fremu nyeusi linaruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba.

Mwanamke akicheza tenisi anaonekana. Mwanamke huyu amevaa nguo za michezo na anaonekana akipiga mpira kwa raga. Uwanja wa tenisi una rangi ya samawati na kuna wavu katikati. Kuna mtu mwingine nyuma yake pia akicheza tenisi.

Basi la rangi ya manjano, basi limeandikwa Kamacharia Girls Secondary School. Watu wamesimama karibu na basi hilo. Inaonekana kama basi linahusiana na shule ya wasichana wa Kamacharia.

Mwanariadha ambaye anaonekana kuwa kijana mweusi anaonekana akifanya mazoezi ya kukimbia kwa kuruka vizuizi vidogo vya rangi ya machungwa. Yuko kwenye njia ya kukimbia ya ndani. Kuna wanariadha wengine nyuma yake ambao wanaonekana kuwa wazungu wakisubiri zamu yao au wakitazama.

Jengo linaonekana kuwa na vyumba vingi vilivyo katika mstari mmoja. Kila kimoja kikiwa na mlango na dirisha lenye grill ya chuma. Milango yote imepakwa rangi ya kijani kibichi. Jengo limetengenezwa kwa matofali na saruji au mawe.

Jengo refu jeupe linaonekana likiwa na nguzo nyingi mbele yake. Eneo la mbele limepambwa kwa vichaka vilivyopunguzwa vizuri na nyasi za kijani. Barabara au njia ya kutembea iliyotengenezewa kwa lami linaonekana mbele ya majani.

Chumba kina vitanda viwili vya ghorofa vivyotengenezewa kwa mbao. Kila kitanda kina godoro la rangi ya samawati na mto wa samawati. Sakafu imefunikwa kwa vigae vya rangi ya kahawia. Kuna dirisha lenye pazia nyuma ya moja ya vitanda.

Darasa tupu linaonekana. Kuna madawati mengi yaliyopangwa kwa safu yakielekea kwenye ubao mweusi ulioko ukutani mbele ya darasa. Darasa linaonekana kuwa na madirisha kadhaa yanayoruhusu mwanga kuingia. Muundo wa dari unaonyesha mbao na bati.

Darasa tupu lenye madawati mengi na viti vilivyopangwa kwa safu. Kuna madirisha makubwa yenye pazia ya rangi ya kahawia yanayoruhusu mwanga kuingia darasani. Upande moja kuna ubao mweusi. Darasa linaonekana kuwa safi na tayari kwa ajili ya masomo.

Darasa linaonekana kuwa tupu kwa sasa likiwa na meza ndefu katikati na viti vilivyoizunguka. Kuna rafu ya vitabu upande mmoja wa ukuta na ubao mweupe upande mwingine. Kompyuta mbili ziko kwenye dawati nyuma ya chumba.

Chumba cha kulala kilicho na kitanda kikubwa chenye mbao na chuma kilichofunikwa na shuka yenye muundo ya mistari nyeusi na nyeupe na sketi ya kitanda ya rangi ya kahawia. Kuna meza ndogo ya pembeni kila upande wa kitanda. Moja ikiwa na taa lenye umbo la nyeusi na lingine likiwa na taa kama hio.

Ndani ya chumba kikubwa, rafu nyingi zilizojaa vitabu zimepanga ukuta mmoja. Watu wawili wamekaa kwenye meza tofauti wakisoma au kufanya kazi. Meza na viti vingi viko tupu, vimepangwa kwa mistari. Chumba kinaonekana kuwa maktaba yenye mwanga mzuri.

Darasa tupu lenye madawati mengi na viti. Madawati yamepangwa kwa safu yakielekea upande mmoja wa chumba ambapo kunaweza kuwa na ubao au skrini. Kuna madirisha makubwa yenye mapazia mekundu yanayoruhusu mwanga kuingia. Darasa linaonekana kuwa tayari kwa wanafunzi.

Chumba cha kulala kina kitanda kikubwa chenye shuka nyeupe na blanketi nyekundu katikati. Kuna meza ndogo ya pembeni kila upande wa kitanda na taa juu yake. Ukutani kuna picha tatu ndogo za sanaa zimepachikwa.

Kitanda cha gorofa kimoja kimekaa kwenye chumba. Kitanda cha chini kina godoro la samawati na mto mmoja wenye foronya nyeupe na muundo wa waridi. Kitanda cha juu pia kina godoro jeupe na mto kama ule wa chini. Karibu na kitanda kuna dawati la mbao na kiti kimoja cheusi.

Ukumbi mkubwa unaonekana kuwa tupu kwa sasa, ukiwa na sakafu iliyowekwa alama za michezo. Kuta zimepakwa rangi za samawati na nyeupe na kuna mabango yamesimama kando ya ukuta. Dari ina muundo wa kisasa na taa nyingi.

Wanawake wawili wanaonekana wakicheza mchezo wa hoki ya uwanjani. Mmoja wao amevaa jezi nyekundu na nyeupe na ana mpira. Mwanamke mwingine amevaa jezi nyeusi na nyekundu na anaonekana akimfuata. Wanaonekana kuwa kwenye uwanja wa mchezo.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wanakimbia kwenye uwanja wa kijani huku wakifuatilia mpira. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeusi yenye namba ishirini na moja mgongoni na mwingine amevaa jezi nyeupe yenye namba kumi na tano. Refa aliyevaa jezi ya njano anaonekana karibu akifuatilia mchezo.

Darasa kubwa tupu lenye madawati mengi yaliyopangwa kwa safu zinazoelekea mbele. Kuna madirisha mengi upande mmoja wa darasa yanayoruhusu mwanga kuingia. Upande wa mbele kuna ubao mweupe. Darasa linaonekana kuwa tayari kwa wanafunzi.

Darasa tupu linaonekana likiwa na madawati mengi yaliyopangwa kwa mistari. Kuna ubao mweupe ukutani upande mmoja wa chumba. Chumba kina kuta za rangi ya kijani na kuna taa za fluorescent kwenye dari. Hakuna watu ndani ya darasa kwa wakati huu.

Chumba kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezewa kwa mbao. Kila kitanda kina godoro jeupe na blanketi. Chumba kina kuta za rangi ya cream na dari yenye miili ya mbao. Kuna dirisha linaloonyesha mwanga wa nje.

Hapa ni ndani ya bweni labda la shule kuna vitanda vingi vya chuma vilivyo pangwa. Vingi vikiwa na magodoro yenye mashuka ya rangi mbali mbali baadhi ya nguo zimeanikwa kwenye vitanda. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga hafifu unaoingia kupitia madirisha yenye nodo.

Chumba kina vitanda viwili vilivyo na mashuka yenye nyota za samawati na kijivu. Kila kitanda kiko upande mmoja wa chumba chenye ukuta nyeupe na sehemu moja ya ukuta iliyopakwa rangi ya machungwa. Kuna madirisha mawili madogo yanayoangalia nje na dawati ndogo jeupe na kiti kimoja vimekaa katikati ya chumba.

Kundi la vijana waliovaa sare nyeupe na nyeusi wamekusanyika kwenye eneo la wazi lenye nyasi na viti vingi. Baadhi yao wamesimama na wengine wamekaa chini kwenye nyasi. Kuna kijiwe kikubwa cha mti kilicho karibu na baadhi yao.

Watu wengi wamekusanyika kwenye uwanja wa wazi, watu wawili wamegawanyika katikati na wanashindana kuvuta kamba, wengine wanashangilia na kuwapa moyo eneo linaonekana kuwa na shughuli nyingi na watu wanafurahia mchezo huo.

Kundi la wasichana wamesimama kwa mstari kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Wote wamevaa sare zinazofanana zinazojumuisha sketi nyeusi, mashati meupe, na tai nyeusi. Wanaweza kuwa wanashiriki katika shughuli ya shule au kikundi cha skauti.

Mwanamke mwenye nywele nyekundu ameketi kwenye kiti cha mbao akimwangalia mtoto mdogo. Mtoto ameketi kwenye kiti cha rangi ya kijani na anaonekana akiongea kwa ishara za mikono. Wote wawili wana tabasamu usoni na wanaonekana kuwa wanawasiliana kwa furaha.

Wanafunzi kadhaa wameketi kwenye madawati madarasani na baadhi yao wameinua mikono yao juu. Mvulana mmoja aliye mbele anaonekana mwenye furaha na anaangalia upande. Wamevaa sare za shule zinazoonekana kuwa na rangi ya samawati.

Msichana mdogo mwenye nywele za kahawia na amevaa miwani ya rangi ya waridi, anaonekana akicheza na vifaa vyenye waya na shanga za rangi mbalimbali. Msichana ana tabasamu kubwa na anaonekana kufurahia. Kuna vitabu na vitu vingine vya kuchezea kwa nyuma.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mzungu anaonekana akicheza na mtoto ambaye anaonekana kuwa mvulana. Wanatumia herufi za rangi tofauti kucheza. Mwanamke huyo amevaa shati la samawati na mtoto amevaa shati lenye mistari. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya ndani yenye rafu na meza.

Wanafunzi wanne wameketi karibu na meza wakishirikiana kwenye kazi yao. Labda katika maktaba kutokana na rafu za vitabu zinazoonekana nyuma. Mmoja wa wanafunzi ambaye anaonekana kuwa mwanamke, amevaa hijabu ya rangi ya kahawia. Mwanafunzi mwingine, ambaye anaonekana kuwa mwanamke mwenye nywele nyekundu, ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Mwalimu ambaye anaonekana kuwa mwanamke mwenye asili ya kiafrika, ameketi na watoto darasani wakiwa wanaonekana wenye furaha. Wote wana mikono yao juu, labda wanashikiri katika zoezi au mchezo. Darasa linaonekana kuwa anghabu na lenye rangi na lina ubao mweupe.

Mwanamke amesimama akiwa ameshikilia herufi kubwa 's'mkononi. Anaonekana akiongea na mtoto mdogo ambaye anamwangalia. Mwanamke anaonyesha herufi hiyo kwa kidole chake. Wanaonekana kuwa wanajifunza au wanacheza na herufi.

Watu wawili wamekaa kwenye meza. Mmoja akiongea kwa ishara huku mwingine akimwangalia kwa makini. Kijana amevaa fulana ya rangi ya machungwa na ana mikono yake ikitoa ishara tofauti. Mwanamke amevaa blausi ya kijani yenye maua meupe na anaonekana akifuatilia kwa makini ishara hizo.

Watu wanne wanaonekana wameketi kwenye sakafu labda wanashiriki katika mazoezi ya lugha ya ishara. Mwanamke aliye mbele anawaelekeza wengine kwa ishara ya mkono wake. Watu wengine watatu wanatabasamu na wanaonekana wakirudia ishara hiyo.

Watoto watatu wakiwa wamesimama karibu na meza. Inaonekana wanafanya shuguli za kujifunza. Mtoto mmoja ambaye anaoenekana kuwa na kiasili ya kiafrika , ameinama na anaonyesha kitu kwenye karatasi iliyo mezani. Watoto wengine wawili wanamtazama kwa umakini. Wote watatu wamevaa glasi na wana vibao vya kijani kifuani mwao.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza akiwa ameshikilia penseli ya rangi ya machungwa. Kuna vifaa vingine vya sanaa kwenye meza kama vile: penseli za rangi kwenye kikombe, udongo wa mfinyanzi na karatasi. Anaonekana akifanya kazi au sanaa au akijifunza. Mandhari inaonekana kuwa ndani ya nyumba.

Kijana anaonekana akionyesha ishara ya namba nne kwenye mkono wake. Mwanamke ameketi karibu naye na anaoneka akimwelekeza. Watu wengine wanaonekana nyuma. Nembo ya billy's bread inaonekana kwenye nguo ya mtu mmoja.

Watoto wanne wanaonekana wakiwa wamevaa sare za shule huku mmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wanatabasamu usoni na wanaonekana furaha. Mandhari ya nyuma inaonekana kama imefunikwa na matone ya maji. Picha hii inaweza kuonyesha watoto wakiwa pamoja labda katika mazingira ya shule.

Watoto watatu wakiwa wamekaa kwenye meza. Inaonekana wanafanya kazi ya shule. Msichana aliyekaribu anaonekana amevaa vifaa vya kusikia kwenye masikio yake yote mawili na anachora au anaandika kwenye daftari.

Watoto watatu wamekaa kwenye madawati darasani. Huku mmoja wao ambaye ni mvulana mweusi akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu .Mvulana huyo anaonekana akiandika kwenye karatasi. Wengine wawili mvula na msichana pia wanaonekana wakifanya kazi zao kwenye madawati

Kikundi cha watu wamekusanyika kwenye chumba cha matofali. Inaonekana wanashiriki katika mafunzoau warsha. Mwanaume mmoja amesimama mbele ya ubao akieleza jambo fulani kwa kutumia kalamu. Watu wamekaa wakimwangalia. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wanaonekana wamevaa fulaana za rangi ya samawati.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme akiwa anasoma kitabu. Yuko karibu na rafu zilizojaa vitabu, labda kwenye maktaba. Anaonekana akiwa amefurahia kusoma.

Watoto wawili wanaonekana wakiangalia nje ya dirisha mmoja wao ambaye anaweza kuwa na asili ya Kiafrika anatabasamu, mwengine ambaye anaonekana kuwa albino pia anatabasamu. Wanaonekana kuwa wanafurahia kile wanachokiona nje.

Mwanaume anaonekana akitoa mada mbele ya darasa akitumia projector kuonyesha muundo wa nyumba endelevu. Wanafunzi wameketi kwenye madawati wakiangalia mada hio. Mmoja wa wanafunzi anatumia kiti cha magurudumu. Inaonekana kama somo linalohusu usanifu au ujenzi zinazingatiwa hapa.

Mwanafunzi ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa Down syndrome . Amesimama mbele ya ubao kijani akiandika hesabu. Mwalimu mwanamke amesimama karibu nae. Akionekana kumsaidia au kumtia moyo. Ubao unahesabu rahisi zilizoandikwa kwa chaki nyeupe.

Kundi la watoto wakiwa kwenye viti vya magurudumu ndani ya ukumbi; labda wa mazoezi au shule. Mtoto mmoja mvulana mwenye nywele ya kahawia yuko mbele na anatabasamu kwa furaha. Kila mtoto ana mpira mkubwa wa manjano mbele yake, wanaonekana kuwa wanashiriki katika shughuli fulani ya michezo au tiba ya mwili.

Mtoto mdogo anaonekana akitumia kifaa cha kumsaidia kutembea nje. Anatabasamu kubwa usoni mwake. Kifaa hicho kina rangi ya samawati na nyeusi. Mandhari inaonyesha nyasi za kijani kibichi na majengo kwa umbali.

Wanafunzi wanne wanaonekana kuwa wa asili tofauti, wamekusanyika pamoja katika eneo linaloonekana kama maktaba au chumba cha kusomea. Mmoja wa wanafunzi ameketi kwenye kiti cha magurudumu, wanaonekana wakifurahia mazungumzo na wana vitabu na daftari karibu nao.

Watu wanne wanaonekana wameketi mbele ya kompyuta katika chumba chenye mwanga mwingi. Mtu wa Kwanza kwenye mstari ni msichana ambaye anatabasamu. Wengine wanaonekana kuwa vijana pia na wanaangalia skrini za kompyuta zao. Inaweza kuwa darasa la kompyuta au maabara ya mafunzo.

Wanawake wawili wanaonekana wakishirikiana mwanamke mmoja anaonyesha karatasi kwa mwingine na wanaonekana wakijadili yaliyomo. Wako karibu na ubao mweusi ulio andikwa maneno wanaweza kuwa kazini au katika mazingira ya kujifunza.

Mwanamke anaonekana ameketi sakafuni akisoma kitabu kwa msichana mdogo. Msichana amevaa gauni la manjano na anaonekana akifuatilia kwa makini anachosomewa. Kiti cha magurudumu kinaweza kuonekana nyuma yao. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya ndani labda nyumbani au shuleni.

Watu wawili wanaonekana kufanya kazi pamoja kwenye meza iliyojaa vifaa mbalimbali. Mwanamke mwenye nywele afro anaangalia kitu kidogo mkononi mwake huku mwanaume amesimama karibu naye akiangalia kompyuta kibao

Ndani ya chumba chenye rafu zilizojaa vifaa vya kujifunzia. Mwanamke mmoja na msichana mdogo wamekaa kwenye meza ya mviringo nyekundu. Mwanamke ameshikilia kadi ya samawati mikononi mwake na anaelekea kumwonyesha msichana ambaye anamwangalia Kwa makini.